Hao wakishiriki katika michezo ya watu wenye ulemavu. Mtu aliye kwenye boti , amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya. Wanaonekana kutumia boti maalum ya mashindano kwa watu wenye ulemavi. Kuna kiti cha magurudumu karibu naye . mwengine wa tatu amesimama majini akimsaidia au pia amevaa zile nguo za nchi Kenya.

Kompyuta ya mezani imewekwa juu ya dawati jeupe ikiwa ni skrini ya Dell, kibodi na kipanya. Skrini imewekwa kifaa cha kuskiza chenye kipaza sauti upande wa kulia. Kipanya kimewekwa juu ya kitamba cha rangi ya kahawia chenye michoro. Nyuma ya dawati kuna uzio wa mbao wa kijani wenye nafasi kati yake unaoruhusu mwanga kuingia.

Mitihani ni muhimu katika sector ya kielimu kwa sababu, hupima maarifa na kuelewa mwanafunzi na uamua uwezo wa kuendelea kwenye ngazi ya elimu inayofuata. Isitoshe, hutuo fursa za kupata kazi au masomo zaidi.

Mwanamichezo kwa jina Asia Sulubu, yuko kwenye mazoezi ya mchezo wa kuendesha mashua kwa kutumia makakasia katika mto Uese, yuko kwenye mashua maaluma ya mazoezi akiwa anatabasamu na kuonyesha ishara ya amani kwa vidole, Asia ni mchezaji shupavu na pia ni mlemavu wa viungo ambaye ameaakilisha Kenya katika michezo ya paralympics .

Mazingira hii ni ya shule ambayo inapendeza .Mazingira safi ya kusoma ni muhimu kwa mafanikio ya mwanafunzi .Hii inamaanisha mahali pa kusomea panapaswa kuwa tulivu, pasipo na kelele mingi na pana mwangaza wa kutosha na hili pia linapaswa kuwa safi ikiwa joto safi linalofaa hili kumsaidia mwanafunzi pia kuzingatia masomo bila usumbufu.

Jengo la kifahari lenye gorofa moja, milango ya mbao na madirisha yenye grili ya chuma. Kuna verandah ya mviringo yenye kingo za chuma, bustani mbele ya nyumba imepambwa kwa nyasi na mipangilio mizuri ya maua.

Kwa darasa la shule kukiwa na somo la lugha ya kiswahili. Jina la somo limeandikwa juu. Swali, herufi ndogo hutumika lini? Kisha kuna herufi ndogo za alfabeti za kiswahili ambayo imeandikwa kwa mstari. Pia kuna rula ya rangi ya njano ambayo imeangushwa kwenye board . Tarehe imeandikwa juu kua ni ijumaa.

Mwanariadha anashiriki katika tukio la rome naskia ni mlemavu wa miguu miwili ambapo amepoteza mmiguu yake yote miwili. Alizaliwa aprili tarehe ishirini tano mwaka wa elfu moja mia tisa tesaini na mbili . Anavaa koti jekundu na mweusi na anaonekanaameketi katika kiti cha mbao.

Huu ni ubao katika darasa ya mwalimu. Ina miezi ya miaka Aprili na Mei. Ni tarehe ishirini na nne mwezi wa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Na swali ni, ni kivipi Samweli aliitika wito wa Mungu.

Hiki ni kitabu cha lugha ya kifaransa, kilichoandikwa Longhorn Methode de Francais . Kitabu hiki ni cha darasa la nne na kinaonyesha watoto watatu wakicheza kuruka kamba shambani au uwanjani.

Wanafanya shughuli au mazoezi ya ndani. Mbele kuna wasichana wawili wakikimbia wakiwa wamebeba mkono wa mwenzake. Inaonekana mmoja anampa msaada mwenzake. Wengine wapo nyuma wakiwa wameketi na kuangalia wakisubiri mzunguko wao wakifiki. Kitu kinachoonyesha hali ya furaha na mshikamano kati ya washiriki.

Ghorofa hii ina ngazi za zege zenye matusi ya chuma na korido safi. Mazingira yamepangwa vizuri na kuna bustani yenye nyasi na mipaka ya kijani. Unaonyesha utulivu na ustadi unaofaa kwa kujifunzia shughuli za kielimu.

Wiki moja ina siku saba. Inasiku ya juma pili, juma tatu, juma nne, juma tano, alhamisi ijumaa na juma mosi.

Ubao huu mweupe umeandikwa kwa kutumia peni ya rangi ya blue. Unaonekana upande wa kulia wa darasa. Ubao huo umewekwa ukutani na unaandikwa majina ya watu pamoja na majukumu yao kama vile team leader , recording na kadhalika. Kando ya ubao kuna ukuta wa kijani murororo. Mlango wa kahawia ulio wazi kiasi na mwangaza.

Mwanamke huyo anaonekana katika kituo cha mazoezi. Hii ni sehemu ambayo watu huenda kufanya mazoezi ya mwili kama kuinua kiungo, kukimbia kwenye mashine za kukimbia, kufanya mazoezi ya nguvu na mazoezi ya kukarabati mwili. Kituo cha mazoezi hutoa vifaa mbalimbali vya mazoezi na mara nyingi pia kuna makundi ya mafunzo kama vile yoga.

Kompyuta ya mezani ni aina ya kompyuta ambayo hutumika mezani nyumbani au ofisini. Ina skrini, kibodi na kipanya ambacho kinaunganishwa pamoja. Hutoa uwezo mkubwa wa kazi kama kuandika, kuvinjari mtandao na kufanya programu mbali mbali kwa urahisi.

Hizi ni viti katika ukumbi wa mihadhara na ni sehemu kubwa ndani ya chuo au shule au taasisi zingine ambapo walimu washauri au wataalamu huwasilisha mada kutoa mafunzo au mihadhara kwa kundi kubwa la wanafunzi au washiriki. Ukumbi huu huwa na viti vingi vilivyopangwa kwa mfululizo na mara mingi huwa na vifaa kama vile vibonye vifaa vya kuonyesha na uingizaji hewa mzuri.

Kuna baadhi ya vitu ambavyo kimsingi huhitajika na binadamu ili kufanikisha maisha ya kila siku. Moja yao ni chakula, maji, nyumba, nguo, masomo pamoja na afya nzuri.

Cylinder ya gesi, inapaswa kuhifadhiwa mahali kavu, penye hewa ya kutosha mbali na vyanzo vya moto au joto. Inapaswa kuwekwa wima na kufunikwa kwa uangalifu ili kuepuka kuvuja ama hatari za mlipuko.

Mwanariadha mkenya Nancy Cheragat Koech akisherehekea ushindi baada ya mashindano. Anashiriki katika mbio za mita elfu moja mia tano kwa watu wenye ulemavu wa kuona. Hii inaonyesha kuwa ulemavu sio kikwazo cha mafanikio na ni mchezo ambao huleta matumaini na mshikamano.

La darasani. Lina muda ya miezi ya mwaka, lilizo ya waherufi za alfabeti kwa maandishi ya mkono. Kalenda inaonyesha miezi ya Oktoba, Novemba na Disemba, huku herufi zikitoka ma hadi ra. Pia kuna maandishi yaliyopangwa kwa mpangilio chini ikiwemo pamoja na orodha ya maneno na tarehe.

Hii ni darasa ya shule lenye viti na meza za mbao zilizoandaliwa kwa mstari. Kwenye nyumba kuna komputa zilizopangwa kando zinaonyesha kuwa darasa hili lina vifaa vya kiteknolojia. Dirisha lina rangi ya kijani na pazia rangi ya machungwa. Darasa hili linaonekana safi na lenye mwanga wa kutosha.

Huu ni mchezo wa mpira wa mguu unaochezwa na watu wenye ulemavu, sehemu ya mashindano ya paralympics mchezo huu umeboreshwa ili kuwahudumia wachezaji wa aina tofauti za ulemavu kama: ulemavu wa viungo, kuona au kiakili kuna aina mbalimbali za paralympics

Jengo la kifahari lenye ghorofa moja, milango ya mbao na madirisha ya vioo yenye grili za chuma, mbele ya nyumba kuna bustani nzuri yenye nyasi na ua uliopangwa vizuri, unaonyesha mazingira safi na yaliyotunzwa vizuri ya makazi ya kisasa.

Hili ni bango la kitu cha watoto wasiyosikia kiitwacho Deaf Hearing Centre . Kituo hiki kimezinduliwa rasmi na bwana Harry K Kimutai ambaye ni katibu mkuu wa wizara ya afya tarehe ishirini na tisa Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne. Kituo hiki kina jukumu la kuwasaidia watoto wasio sikia vizuri kupitia huduma za kusikia na matibabu.

Afisi, iliyo wazi au kufungwa, jumba ili linakuta za mawe na rangi za mlango ni nyekundu, mbele ya jengo kuna bustani dogo Ina mimea na njia ya kutembea.

Viti hivi ni viti vilivyowekwa katika nyumba ya mihadhara, vinavyotumiwa na wanafuzi au washiriki wa semina kusikiliza na kuandika wakati wa mafunzo au mihadhara. Viti hivi huundwa kwa kuzingatia usalama, nafasi na utulivu wa walioshiriki.

Bango lenye maandishi ya rangi lina ujumbe wa kucheza, kusoma na kuwa pamoja. Chini yake kuna michoro ya mtoto akionyesha matumizi ya mkono wa kushoto na wa kulia kuandika. Mistari inaonyesha maandishi tofauti kwa kila mkono kwenye daftari lilofunguliwa.

Hii ni computer na ni kifaa cha kielektorniki kinachotuika kuchakata taarifa na kufanya kazi mbali mbali kwa haraka na kwa usahihi, computer inaweza kutumika kuandika, kuhesabu, kutuma barua pepe, kutazama video, kucheza mchezo, kuvinjari mtandoa na kazi nyingine.

Hii ni ratiba ya mwalimu na ni orodha inayopanga muda na vipindi ambavyo kila mwalimu anafundisha somo fulani katika darasa maalum kwa siku au wiki, ratiba hii husaidia kuhakikisha kuwa masomo yote yanafundishwa kwa mpangilio mzuri bila ya migongano ya muda, vipengele muhimu ni pamoja na majina ya walimu, masomo yanayofundisha na madarasa yanayofundisha.

Mahali hapa ni mahali watoto huchezea kanisani na ni eneo maalum lililotengwa ndani au karibu ya kanisa kwa ajili ya watoto kucheza na kujifunza katika mazingira salama na rafiki. Eneo hili linaweza kuwa na vifaa kama viti vidogo, vitabu vya rangi, michezo ya kujifunza vinyago na wakati mwingine vifaa vya kuchezea kama bembea na tepu.